Mashine maalumu zinazotumika kwa ajili ya kuzalisha na kufua umeme, zilizojengwa kwa vipuri maalumu, kwa ajili ya kazi hiyo, huku kukiwa na daraja kubwa linalovusha watu kutoka eneo la kwanza kwenda ng'ambo ya pili ya eneo hili.

Nguzo ndefu ya mbao iliyotengenezwa mahususi isiyopitisha umeme, ikiwa imefungwa nyaya za umeme zinazosafirirsha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika maeneo mbalimbali.

Sehemu maalumu iliyotengwa na shirika la kusambaza umeme, kukiwa kumefungwa mashine maalumu zinazotumika kwa ajili ya kupoza na kuchochea umeme, huku zikiwa zimehifadhiwa vizuri, pamoja na kutunzwa na kufanyiwa marekebisho yanayotakiwa.

Nguzo ndefu ya umeme inayotumika kwa ajili ya kusambaza nyaya za umeme zinazopitisha nishati hiyo. Huku ikiwa imefungwa mita mbalimbali zinazotumika kusoma umeme na matumizi ya majumbani. Pembezoni mwa nyumba ya ghorofa iliyojengwa kwa matofali ya kuchoma na kuezekwa kwa bati.

Nguzo kubwa ndefu zinazotengenezwa kwa miti imara, zilizosimikwa katika ardhi, zikipokea nyaya zinazosafirisha umeme katika maeneo mbalimbali, huku juu ya nguzo hizo kukiwa kumefungwa mita zinazohesabu umeme majumbani.

Nguzo ndefu imara iliosimikwa vizuri ikiwa imeunganishwa kwa nyaya zinazotumika kusafirisha umeme katika maeneo mbali mbali, ikiwa imewekwa pembezoni mwa uzio wa nyumba iliojengwa vizuri ikiwa imeezekwa kwa paa la rangi nyekundu na geti jeupe katika nyumba hio.

Eneo pana la ardhi kulikojengwa visima na miundombinu ya kuzalishia umeme, ambapo mabomba maalumu ya kusafirisha nishati hiyo yakiwa yameunganishwa ndani yake kukiwa na nyaya pamoja na mifumo mbalimbali inayosaidia upatikanaji na utunzaji wa umeme unaozalishwa katika eneo hilo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa linalotumika kuzalishia umeme, kupitia vyanzo vya maji na kupozwa katiaka vifaa maalumu vilivyosimikwa katika eneo hilo.

Nyaya za kupitisha umeme mkubwa na mdogo zilizounganishwa katika nguzo ya mbao iliosimikwa vizuri katika ardhi, huku kukiwa na mita ndogo, vifaa maalum vinavyo ingiza na kuhesabu umeme katika majengo ya nyumba.

Nguzo mbili zilizoshikilia mashine ya transfoma, mashine inayotumika kupokea na kusambaza umeme kazi kubwa ya mashine hii ikiwa ni kupunguza na kuchochea umeme unaoingia na kutoka huku ikiwa imeunganishwa na nyaya mbalimbali zinazosafirisha umeme.

Eneo pana la barabara, linalo ruhusu magari kutembea katika upande mmoja, kukiwa ni nyakati za jioni, pembezoni mwa barabara hiyo kukiwa na watu wanaotembea kwa miguu, maghorofa makubwa pamoja na taa za barabarani, huku kukiwa na magari tofauti ya abiria na yasiyokuwa ya abiria.

Kibao maalumu kilichotengenezwa kwa mabati, kilichopakwa rangi nyekundu na nyeupe, na herufi " P" iliyokatwa. Huku ikimaanisha hakuna eneo la kuhifadhi magari. Alama hii huwekwa pembezoni mwa barabara, ili kukataza watu kuweka magari yao pembezoni mwa barabara.

Sehemu pana ya mji nyakati za usiku, kukiwa na barabara inayoingiza na kutoa magari ndani ya jiji, iliyo pambwa kwa taa zenye mwanga hafifu unaomulika na kupendezesha jiji hilo, huku magari yakiingia na kutoka ndani ya mji.

Eneo la katikati ya mji lililozungukwa na maghorofa yaliyojengwa vizuri, yaliyopakwa rangi na kunakishiwa vizuri. Kukiwa na barabara iliyojengwa katika kiwango cha lami, yenye taa za kuruhusu magari kwa ajili ya usalama wa raia, na wananchi wanaopita katika barabara hiyo.

Kijana wakiume alieketi katika pikipiki yenye magurdumu matatu inayojulikana kama bajaji, iliyo na kontena lilioandikwa Jumia kwa maandishi meusi mbele yake ikiwa na kikapu kuashiria usafirishaji wa bidhaa mbali mbali.

Mwanaume aliyekaa katika chombo cha magurudumu mawili, pikipiki inayotumia injini ya mafuta kichwani mwake akiwa amevaa kofia ya usalama pembeni kukiwa na kijana mwingine wa kiume anayeshikilia kipaza sauti akitoa matangazo, huku nyuma ya watu hao kukiwa na bango kubwa lenye picha za rangi ya kijani.

Barabara ya kisasa inayopitisha magari juu na chini, yanayoingia na kutoka mjini, huku ikiwa imejengwa vizuri kwa kiwango cha lami. Taa za barabarani zinazoruhusu magari kwa ajili ya usalama wa watembea kwa miguu, na vyombo vya moto. Kukiwa na taa zingine za barabarani zinazo angaza wakati wa nyakati za usiku.

Wanaume na wanawake, vijana na watu wazima, wakifanya usafi katika eneo pembezoni mwa majengo yaliyonakshiwa vizuri, huku chini yake wakiwa wamekanyaga sakafu nyekundu iliyonakishiwa vizuri.

Eneo maalumu la wazi lililotengwa mahususi kwa ajili ya kukusanya taka za eneo hilo. Zinazohifadhiwa katika mifuko maalumu iliyowekwa ili kuhakikisha taka hazisambai maeneo mbalimbali ya mji.

Vifaa maalumu vya rangi ya kijani, vyenye magurudumu meusi vilivyopangwa pamoja katika mistari sawa, vikiwa vinatumika kwa kazi ya kuwekea taka mbalimbali za kimiminika pamoja na taka ngumu, zilizowekwa katika eneo lililozungukwa na miti mingi pamoja na ardhi yenye nyasi kavu.

Kifaa maalumu chenye vyumba viwili kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhi taka mwili, kilichotengenezwa kwa milango miwili. Mlango wakushoto unaopaswa kupita wanaume na mlango wa kulia wanaopaswa kuingia wanawake kwa ajili ya kuweka taka mwili.

Gari maalumu lililotengenezwa kwa mifumo ya kisasa, linalohusika na ukusanyaji wa taka katika maeneo ya mji, likiwa limeshikilia kifaa kidogo cha taka chenye magurudumu mawili meusi, cha rangi ya bluu, kilicho na mfuniko, kinachotumika kuwekea taka.

Kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa amevaa fulana ya mikono mirefu rangi ya kijani suruali ya bluu akifanya usafi katika eneo hilo kupitia ufagio wa kushika na mkono wenye mti mrefu unaojiulikana kama ufagio wa chelewa.

Sehemu ya wazi, eneo pembezoni mwa makazi ya watu, mahali ambapo takataka mbalimbali zinatupwa, ikiwemo karatasi, pamoja na vitu vyenye ncha kali, vinavyowekwa kama uchafu katika eneo hili la wazi.

Sehemu maalumu iliyojengwa kwa vyumba, na iliyofungwa kwa milango ndani ya jengo; sehemu ambayo hutumika kwa ajili ya kuhifadhia taka mwili kama mkojo na aina nyingine ya uchafu, huku kukiwa na tenki kidogo cha kuosha mikono katika eneo hilo.

Mifuko maalumu ya plastiki yenye rangi tofauti, njano na nyekundu, mbele ya mifuko hiyo kukiwa na alama, inayoashiria athari za kibailojia, ndani ya mifuko hiyo iliyofungwa vizuri kukiwa na uchafu pamoja na vifaa vingine vya hospitalini, kama vile pamba na vitu vyenye ncha kali.

Vijana wa kiume na wa kike, wakiwa wamevalia mavazi sare na wengine wakivalia mavazi ya kawaida. Wakikusanya taka na kuziweka katika maeneo maalumu. Mifuko iliyotengenezwa hususani kwa ajili ya kazi hiyo.

Eneo maalumu lililotengwa kwaajili ya utupwaji taka huku mbele ya eneo hilo kukiwa na magari mahususi kwaajili ya ukusanyaji wa taka katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya mji , anga la eneo hilo likiwa ni tulivu kuashiria hali nzuri ya hewa.

Eneo mahususi lililotengwa kwa ajili ya utupaji taka mbalimbali za kimiminika pamoja na taka ngumu, eneo ambalo limechimbwa shimo maalumu kwa ajili ya uwekaji wa taka hizo, ili kupunguza maambukizi ya magonjwa ya mlipuko.

Mabomba maalumu ya kupitishia uchafu wa kimiminika, yenye rangi nyeusi na mistari ya njano, yaliyotengenezwa kwa umbo na pingilipingili. Yakiwa yamewekwa eneo la wazi, kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya usafi.

Eneo la wazi pembezoni mwa makazi ya watu, kukiwa na jalala sehemu ambayo taka aina mbalimbali zinatupwa hapo, huku kukiwa na majani madogo madogo yaliyoota baada ya mrundikano wa taka hizo.

Tenki kubwa la maji lililojengwa vizuri kwa matofali na udongo pamoja na sementi, huku likiwa limeunganishwa mabomba yanayoingiza na kutoa maji ndani ya tenki hilo. Sehemu ambayo imezungushiwa nyavu na vyuma kwa ajili ya kulinda miundombinu hiyo.

Gari kubwa la magurudumu manne, lenye rangi ya bluu, likiwa limetengenezwa mahsusi na tenki maalum la kuhifadhia maji lililoandikwa "WATER TANK".Gari hili husambaza maji katika maeneo mbalimbali ya miji hususani sehemu zenye shida ya maji.

Gari kubwa lenye kichwa cheupe na tenki la bluu bahari, likiwa na maandishi yanayosomeka kama "CLEAN WATER" pamoja na namba za simu za watoa huduma wa gari hilo. Kazi yake ikiwa ni kusambaza maji safi na salama katika maeneo ya mjini.